Kuna mwanamke mmoja ambaye amevaa mahali amevaa kitambaa cha shingo. Anaweza kushikilia mtoto mmoja na pia kushikilia mtoto mwingine. Mbele ya kuna

Kuna wanawake waliosimama kando na mkusanyikowa magari . Wamevaa vitengee na wanaonekana na tabasabu kwenye nyeusi zao.

Hapa ni wodi ambapo wagonjwa wanapata huduma na pia anapata huduma ya ya kitanda nyumbani. Pia kuna kutengeneza ambapo wanapata huduma ya

Kuna muuguzi wa afya wawili ambao wako hospitali, wameeza kuangalia mgonjwa mmoja ambaye amelala na kuangalia juu, pia kufungua mdomo wake. Wameweza kuvaa barakoa.

Hii ni hospitali ya maendeleo. Daktari. Juu. Daktari anaenda shika.

Mgonjwa ameeza kulala akiangalia juu hili daktari anamtibu na mwingine aesa saidia kupatiana usaidisi Kwa huyu.

Huku ni hospitali. Muuguzi wa afya ameza kushika mashine ili aangalie mgonjwa aliyelala kuangalia juu. Daktari pia yuko akiwaangalia na kuwasaidia. Wote wameza.

Hapa ni pahali pa. Kuna kaburi ya mchanga iliyokaa. Kuna ndoo nyeupe iliyowekwa ili kuweza kuchukua maji yaliyotoka. Yanayotoka.

Hii ni dawa ya alsaa inasaidia kuondoa hamu ya kukula husaidia wenye mdomo zao.

Kuna mwanaume moja ambaye pia kuna madakitari

Hapa tunaona watu wengi

Kuna watu wa nne, wanaume watatu na mwanamke

Watu wengi wameweza kuinamana na mikono yao juu juu. Wengine wameweza kuinamana chini lakini wameweza kufaa. Pia kuna vitu.

Maji imeeza kuingia kwenye boma, wanadada wawili wamevaa barakoa na wanaweza kuokota maji kutumia ndoo.

Kuna madaktari wawili ambaye anamhudumia mgonjwa. Huduma anayopewa ni ya kupunguza maumivu au kuyapunguza kabisa.

Wanawake wengi. Wameweza kushikilia kutu. Pia afya yao

Hii ni dawa inasaidia kuodosha choo na kusafisha mazingira. Huyu ni mama anaipaka kwenye ukuta wa choo yake hili kufukuza mende.

muhuguzi wa afya wameweza ya wagonjwa ambaye na amevaa barakoa ameweza

Huku ni jangwa, binadamu wameeza kupanga laini ili wapate maji, kuna gari ambayo iko huko mbele, pia kuna watu ambao wameinama.

Hili ni tangazo katika inaweza

Mabasi yamewezwa kupangwa kando

Hii haiskiki kabisa. Sauti iko chini sana. Ikiwa itarekebishwa itakua vizuri zaidi

Kuna wanawake wawili mmoja amekaa kufanya, ameweza kushika.

Kuna hospitsli moja. Hapa kwa hali hii idara inafaa kufanya jambo.